Rafu ya vitabu ina sehemu nyingi kila moja ikiwa na vitabu vilivyopangwa wima na mrama, mchanganyiko wa rangi na ukubwa tofauti. Picha kwenye skrini inaonekana kama mkataba wa kidijitali ikitoa taswira ya uhifadhi wa maarifa kwa njia ya kisasa.

Mtu ameketi mezani akiwa na kompyuta mpakato mbele yake, anaonekana kuwa anafanya kazi au anasoma. Ana kalamu mkononi na anaandika au kuchora kwenye karatasi. Mandhari ya nyuma, ina dirisha linaloonyesha mazingira ya kawaida, kiwanda au ofisi.

Mtu aliyevaa fulana ya njano yenye madoa ya samawati na visikizi za waridi ameketi mbele ya kompyuta akielezea jambo kwa mikono. Vifaa vya kuandika na daftari vipo mezani huku picha ndogo ukutani zikiongeza mwonekano wa kujifunza kwa njia ya mtandao.

Mtu amesimama mbele ya skrini kubwa yenye picha ya mtandao wa data akionyesha vipengele kwa kutumia kalamu. Shati la mistari na la yadi huongeza haibu ya kitaaluma. Mandhari huashiria uwasilishaji wa kifundi katika mazingira ya kisasa ya kidijitali.

Mtu ameketi mezani akishiriki mkutano wa video kupitia skrini ya kompyuta na kioo cha ziada. Vifaa vya kazi kama daftari, kalamu na karatasi zimepangwa kwa utaratibu wa kazi. Mandhari haya yanasisitiza umakini na ushiriki wa kijumla katika mazingira ya kazi ya mbali.

Mkono moja wa mtu ume shika kalama mwingine uki andika kwenye kompyuta mpakato mezani daftari la kuchorea na vikaratasi vya kumbukumbu vinapania kupanga kazi kwa ufanisi . Mandhari huongezea umakini katika majukumu ya kitaaluma au masomo.

Kitabu kimefunguliwa juu ya stakabadhi za vitabu mbele ya skrini ya kompyuta, na kibundi iko chini yake. Mandhari ya zambarau yenye nukta nyepesi, huipa taswira ya ujifunzaji wa kisasa kupitia teknolojia.

Mtoto aliyevaa shati la manjano anatumia kalamu ya kidijitali kwenye kompyuta ya kibao akichora au kuandika mbele ya skrini iliyojaa mchoro wa kidijitali wa dunia uliozingukwa na alama mbalimbali.

Mikono miwili ya watu tofauti yanashirikiana mbele ya kompyuta mpakato. Mmoja inapoeleza kwenye skrini na nyingine ikiandika kwenye kibodi. Bangili nyeusi mkononi huashiria mwonekano wa mtu anayeongoza majadiliano au maelezo.

Mtu amevaa headphones huku akiangazia kompyuta kibao mezani. Pembeni kuna daftari na kalamu. Nyuma watu wawili wamesimama jikoni wakizungumza. Mandhari huonyesha hali ya kujifunza kwa njia ya kidijitali katika mazingira ya nyumbani.

Mwalimu anatoa maelezo kwenye skrini yenye vielezo vya video , kitabu na mchoro wa takwimu, huku wanafunzi wawili wakifuatilia kupitia kompyuta. Mandhari inaonyesha mbinu ya kujifunza kwa teknolojia katika mazingira ya darasa la kisasa.

Wanafunzi wameketi darasani wakitumia kompyuta kibao kwa shughuli za kujifunza. Mavazi yao ni ya rangi tofauti kuleta haiba ya kijamii ya mazingira ya shule. Mandhari huonyesha ujumuishaji wa teknolojia katika elimu ya kila siku.

Vitabu vinavyotoka ndani ya skrini ya komputa, vinaelezea dhana ya ujifunzaji mtandaoni, unao unganisha maarifa ya jadi na teknolojia ya kisasa. Mchoro wa mwalimu anayesimama karibu na ubao mweupe, pamoja na jedwali la takwimu na kalamu.

Katika mazingira ya kujifunza, kompyuta ndogo inaonyesha mkutano wa video unaojumuisha washiriki kadhaa. Pembeni kuna daftari la kuchora na kalamu. Kikombe cha samawati na tufaha juu ya vitabu viwili.

Michoro ya rangi tofauti zinaelezea mbinu nne kuu za ujifunzaji wa kisasa. Kujifunza kwa kasi yako binafsi, masomo ya moja kwa moja mtandaoni, mchanganyiko wa njia na mawasiliano ya video kupitia kompyuta.

Watoto kadhaa wamevalia vifaa, wakishiriki somo katika darasa, lenye mandhari ya kuvutia. Ukuta wenye michoro ya miundo ya kijiometri, huongeza mvuto, wa mazingira ya kujifunzia. Taswira huakisi ujumuishaji wa teknolojia, katika elimu ya awali.

Ni nyumba la kisasa lenye ghorofa kadhaa na mabalkoni, ambapo madirisha ya vioo yanaakisi mwanga wa nje. Picha imepigwa kwa mtazamo wa chini kuelekea juu. Anga linaonekana nyuma likiwa na mawingu machache.

Kundi la watu wakiwa nje kwenye nyasi wamesimama kwa mstari na kila mmoja anashikilia mpira juu ya kichwa chake, watu wanaonekana kuwa wanashiriki zoezi la pamoja huenda ni mazoezi ya viungo shughuli ya kujenga ushirikiano wa vikundi kila mmoja anashikilia mpira wa rangi tofauti.

Jengo la ghorofa tatu lina balcony zilizo na fremu nyeupe na mapambo mekundu kwenye kila sakafu. Likionyesha usamifu wa kisasa na matumizi ya rangi zenye mvuto. Sehemu ya kushoto ina ngazi za njee zinazopanda hadi juu, zikielezea mpangilio wa wazi wa kupita sakafu moja hadi jingine nyingine.

Mchezaji wa jezi ya kijani na nyeupe yupo chini akijaribu kufunga goli dhidi ya kipa aliyevalia jezi ya machungwa nambari kumi na saba na mavazi ya kujikinga ,vumbi linaonekana kuonyesha kasi na msisimiko wa tukio hilo.

Watafiti wa kitalaam wamevaa kofia meupe na barakoa wakifanya kazi kwenye maabara yenye vifaa vya kisasa ,mwangaza wa madirisha na taa kuimarisha hali ya utulivu wa kisayansi mazingira haya huashiria bidii ya utafiti wa kitaalam.

Chumba kilicho wazi kimepambwa kwa sakafu ya vigae na kuta nyeupe zenye mipango nyeusi. Sehemu ya juu na chini ikionyesha usafi na utulivu. Kabati la mbao limewekwa pembeni karibu na dirisha linaloleta mwangaza wa asili kwa ndani.

Chumba cha ndani chenye sakafu ya mbao. Kina viti na meza na mbao zilizo na mpangilio wa kuvutia, zikiwa na rangi ya kahawia, nyekundu na muundo wa slati wima. Kuta za mawe na dirisha kubwa hutoa mwanga wa asili huku sehemu ya moto ikiwa na taa na mapambo juu yake, ikiongeza haiba ya kijadi.

Chumba kidogo chenye vitanda vya ghorofa vya chuma, godoro jekundu juu na samawati lenye michoro chini. Dirisha lenye mapazia ya beige linatoa mwanga wa asili huku kabati la mbao likiwa chini yake. Mandhari ya utulivu na mpangilio rahisi wa maisha ya kila siku.

Sehemu ya kujisomea. Kuna meza za duara na viti vyekundu, vyeusi vimepangwa kwa mpagilio unao wezesha utulivu wa kazi. Watu wachache wameketi wakisoma vitabu au wakifanya kazi kwenye kompyuta.

Ukumbi mkubwa umejaa wanafunzi walioketi kwa mpangilio wa safu, wakiwa na sare za shule, mwanga wa asili kutoka madirishani ya dari la juu huipa taswira ya mazingira ya kujifunza Kwa umaakini. Hali ya utulivu inaoonekana kwa vitu na shughuli ya kielimu.

Ndani ya chumba kidogo kilichopangiliwa kwa ufanisi, kuna kitanda chenye mashuka meupe na mekundu. Dirisha lenye pazia za kijivu nyuma yake na eneo la jiko lenye jokovu lililowekwa chini ya oveni.

Katika bwawa la kuogelea, watu watatu wanaonekana wakifurahia mazingira ya maji. Mmoja amesimama ndani ya bwawa, mwingine ameketi kando kando, na watatu yuko katika harakati ya kuruka, kuingia majini.

Watu watatu wanashirikiana kukata vipande vya nyama wakitumia bakuli na beseni kwa upangaji. Mavazi ya kawaida na vifaa vya mazingira ya nje vinadokeza shughuli ya kijamii au maandalizi ya chakula. Mandhari hutoa taswira ya kazi ya pamoja na uratibu wa kiutamaduni.

Wanafunzi wamevaa mavazi ya kitamaduni na wanatembea kwa mpangilio ndani ya ukumbi ulio na mapambo ya rangi za kijani, nyeupe na nyekundu. Mazingira haya yanasisitiza mshikamano na heshima kwa tamaduni za kiafrika.

Watoto watatu wamekaa karibu wakiwa na muonekano wa furaha na urafiki ,mtoto wa kushoto amevaa shati ya samawati, mtoto wa katikati ana nywele za blonde zilizofungwa amevaa shati ya samawati yenye madoa meupe ,mtoto wa kulia ana shati jeupe lakini maelezo ya nywele yake sio wazi.

Watu wawili wameketi mezani wakishirikiana katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Mtu mmoja amevaa shati ya samawati na anaonekana kuwa anamsaidia mtu mwingine aliyevaa shati ya mistari. Wote wameelekeza macho yao kwenye vifaa vya rangi mbalimbali vilivyowekwa mezani.

Ni mtoto mdogo aliyeketi akicheza na kifaa cha kujifunzia cha rangi mbalimbali kinachojulikana kama Bead Maze . Ni kifaa hiki ni maarufu kwa watoto wadogo kunachosaidia katika ukuaji wa akili pamoja na ujuzi wa mikono.

Watoto wa rika tofauti wanashirikiana kuchora ramani ya dunia, huku mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Mazingira haya ya darasani, huimarisha ujumuishaji na ujifunzaji wa pamoja, kwa ubunifu.

Watoto na mtu mzima, wanashiriki kujenga vitu kwa kutumia vipande vya Lego kwenye meza ya darasani. Mazingira haya huimarisha ubunifu, ujifunzaji wa vitendoo na ushirikiano wa kijamii katika utoto wa mapema.

Watoto watatu wameketi sakafuni wakicheza kwa furaha na vibonzo vya herufi za rangi tofauti. Wanaonyesha umakini na ushirikiano wanapopanga vibonzo hivyo kwa ubunifu. Mandhari ya darasa inasisitiza mazingira ya kujifunza kwa kucheza.

Mtoto ameketi darasani akisaidiwa na mtu mzima katika kazi ya kujifunza. Dawati lina daftari wazi, penseli ya kijani na vifaa vya kuchorea. Mandhari huakisi hali ya msaada wa kielimu na umaakini wa kujifunza kwa vitendo.

Watu wawili wameketi mezani ndani ya mazingira ya ndani ya nyumba au ofisi, mmoja akiwa na fulana ya kijivu na saa ya samawati na mwingine katika fulana nyeupe akishika kalamu. Daftari lililowazi linaonyesha mazingira ya mazungumzo au kujifunza ya ana kwa ana.

Watoto walioko kwenye viti vya magurudumu, wanashiriki shughuli ya mazoezi ya mwili, kwa kutumia mipira mikubwa ya njano, ndani ya ukumbi wa michezo wenye mwangaza wa kutosha. Mandhari huakisi ujumuishaji wa watoto wenye ulemavu katika michezo.

Watu wawili wanajadiliana uso kwa uso katika mazingira ya darasa au warsha. Wakiwa na mikono iliyo nyooshwa kama kwamba wanatenda au kueleza jambo. Fulana yenye maandiko billy beans coffee, huongeza haiba ya kibinafsi kwenye tukio hili. Mandhari huonyesha ushirikiano na mwingiliano wa moja kwa moja.

Wanafunzi wawili wameketi darasani wakishiriki mchezo wa kujenga kwa kutumia vigai vyeupe kwenye ubao wa plastiki. Jezi ya njano na fulana ya girls scouts huleta mandhari ya watoto na kujifunzaji wa kijamii.

Mtoto mmoja anapiga guitar la acoustic huku mwenzake akitumia nyundo kwenye xylophone . Vifaa vya muziki vimepangwa mezani na mwanga wa asili unapenya ndani ya chumba cha kujifunzia. Mandhari huakisi ubunifu na hamasa ya muziki miongoni mwa watoto.

Watu wawili wamo majini, mmoja akivaa kofia ya kuogelea ya buluu na mwingine nyeupe wakishirikiana kwa karibu kana kwamba ni mafunzo au msaada wa tiba. Noodles za plastiki za njano zinasafiri majini zikiongeza usalama na ustawi wa zoezi hilo.